Hii ni mashine kwaajili ya uuzaji wa maziwa, ambapo duka hili mteja huweka pesa na kisha kujipatia maziwa kutokana na kiasi alichokiweka.

Ili ni duka linalouza bidhaa za maziwa ambapo mteja yupo nje kwa ajili ya kupata huduma hii likiwa limeandikwa "miliki amata".

Hii ni sehemu ya duka ikiwa na mashine yake kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imeandikwa "milk ATM" huku kukiwa na picha ya mtoto aliyeshikilia glasi, anakunywa maziwa pamoja na ng'ombe.

Hii ni duka kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, ambapo wateja wawili mmoja aliyekuwa na baiskeli pamoja na mwingine mwenye mtoto mgongoni wanaonekana wakiwa wanapata huduma hiyo.

Hapa ni sehemu wauzapo vitu vya samani vya aina mbalimbali ambapo makochi, meza, picha pamoja na vitu vya urembo vikiwa vinauzwa.

Hii ni sehemu ambayo bidhaa mbalimbali za samani huuzwa kama vile makochi pamoja na vitanda, huku yakiwa yametengenezwa kwa rangi tofauti na kupangiliwa vizuri kwaajili ya kumvutia mteja.

Hii ni sehemu ya soko ambapo bidhaa mbalimbali za chakula kama vile matunda zinauzwa, huku wateja na wanunuzi wakiwa sokoni kwa ajili ya kununua na kuuza bidhaa hizo.

Hii ni sehemu ya soko ambapo wateja mbalimbali wamefika kwa ajili ya kupata huduma ya bidhaa; ambazo zinatumiwa kwa matumizi ya chakula pamoja na matunda ya aina mbalimbali kama: matikiti, matufe, mananasi pamoja na ndizi.

Hii ni sehemu ya soko ambapo bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula zinauzwa kama ndizi, nyanya, vitunguu pamoja na vitu vingine huku muuzaji akiwa anapanga vitu vizuri.

Hili ni soko ambapo muuzaji mwanamke anaonekana, akiwa amesimama tayari kusubiria wateja huku bidhaa mbalimbali za vitu pamoja na mapambo vikiwa vinauzwa katika eneo hili.

Hii ni sehemu ya soko ambapo wauzaji wameketi wakisubiri wateja, huku wakiuza vitu vya aina mbalimbali kama nyanya mboga za majani pamoja na vitunguu.

Hapa ni sokoni ambapo nyanya, mboga za majani zinauzwa huku muuzaji akionekana akiwa ameketi akisubiri wateja.

Hii ni sehemu ya majengo ambapo nyumba za kuishi zimejengwa katika sehemu moja huku kukiwa na barabara ya lami inayokatiza pembeni ya nyumba pamoja na mbelle; vilevile kukiwa kuna nguzo ya umeme inayopitisha huduma ya umeme.

Hili ni jengo la biashara ambapo nguo za kike pamoja na viatu vimetundikwa ukutani, huku kukiwa na viatu vya watoto wadogo pamoja na magauni, sketi za watoto wadogo.